Nguzo ndefu iliyojengwa kwa kutumia simenti ikiwa zina nyanya mbalimbali ambazo zinazotumiwa kusambaza umeme majumbani na sehemu mbalimbali, huku kwa ndani kukiwepo kuna nyumba yenye ukuta yenyewe ikiwa kwa nje yenye miti yenye rangi ya kijani.

Mitambo ya umeme iliyosimamishwa kwa chuma maalumu zenye rangi ya shaba, zikiwa zimepita nyaya zenye rangi nyeusi, huku zikiwa zimezungukwa na bati lenye rangi ya shaba. Mitambo hii hutumika kusambaza umeme mikoani, vijijini pia na kwenye majumba sehemu mbalimbali.

Nguzo ya umeme iliyojengwa na simenti ambazo katikati zake zimepita nyaya, ambazo utumika kusambaza umeme sehemu mbalimbali haswa majumbani, hospitali na maofisini. Umeme huu utumika kwa ajili ya kuwasha taa na matumizi mengine.

Barabara ya lami iliyoloa maji ya mvua, huku mbele yake kukiwepo kuna taa inayosimamisha magari na watu wengine wakiwa wamesimama pembeni wakisubiri kuvuka. Barabara hii hutumika kwa ajili ya kusafirisha kuwafanikisha watu kufika sehemu mbalimbali.

Dereva pikipiki wakiwa na pikipiki zao wakiwa wamevaa "reflector" iliyoandikwa "Uber" wako mbele ya kontena wakisubiri mizigo, hawa hutumika kuwasafirisha watu sehemu mbalimbali pia hata mizigo kupeleka sehemu mbalimbali.

Nondo zikiwa zimepita chini ya barabara zikiwa zimepangwa kwa mstari mzuri kwenye barabara ambayo inajengwa. Pembeni kukiwa kuna nyumba zikiwa zimezunguka barabara hiyo huku gari kwa mbal. Barabara hii hutumika wa ajili ya kusafirisha watu sehemu mbalimbali.

Wakandarasi wakitengeneza barabara kwa kutumia gari maalumu lenye gurudumu la kuzunguka mbele yake, huku pembeni wengine wakishindilia barabara hiyo yenye rami ya rangi nyeusi, barabara hii hutumika kwa ajili ya watu kwenda sehemu mbalimbali, huku pembeni kukiwepo pia na maghorofa na nyumba zingine za watu wanaishi.

Watu wa aina tofautitofauti wanawake na wanaume na magari ya aina tofautitofauti yenye rangi tofautitofauti, wakiwa mjini wakitembea kwa ajili ya shughuli zao, huku kukiwepo na maghorofa ya aina yenye rangi tofautitofauti, na miti iliyozunguka ya rangi ya kijani na taa.

Wanawake na wanaume wakionekana na kituritori, hawa hutumiwa kutunza mazingira hukusanya taka sehemu za sokoni, na kuzienda kuzimwaga sehemu maalumu wanawake hao walivalia nguo maalum kwa ajili ya kufanya hizo taka.

Chupa chafu za plastiki zilizokusanywa kwenye kiwanda kwa ajili ya kuziosha na kuzizalisha upya kwa njia na aina nyingine ya matumizi mbalimbali kama ya kuwekea soda, vinywaji, maji.

Mwanaume na mwanamke mmoja wakiwa kwenye chumba ambacho hukusanya takataka za aina mbalimbali, wakiwa wanazipaki kwenye mabegi na kwenda kuzitupa sehemu maalumu.

Magari matatu ya takataka yakiwa kwenye dampo kubwa ambazo zinamwaga takataka za aina tofautitofauti, huku watu wakionekana wengine wakizitoa ndani ya magari na wengine wakiwa wamesimama pembeni.

Watu wawili wakiwa kwenye dampo la takataka wakiokota takataka. Dampo hilo likizungukwa na magari mawili yenye rangi ya njano na kijiko juu yake ambacho kijiko hicho hutumika kukusanya takataka na kuziweka sehemu moja.

Bomba kubwa likiwepo ndani ya sengenge, huku pembeni kukiwepo na majani ya rangi ya kijani. Bomba hili hutumika kwa matumizi ya kusafirisha maji sehemu mbalimbali majumbani, masokoni, na sehemu zingine.